Kuna kitabu, juu ya kitabu kumewekwa kalamu ya rangi ya samawati, kando yake kuna kipakatalishi ambacho kimefunguliwa na kuna picha nyingi kiwamboni.